Watu wengi wakiwa wamekusanyika kwenye barabara. Kunaonekana kuna ajali ambayo imetokea. Kuna mabasi mawili ambayo yamesimama kando na timu ya dharura inaowasaidia waliojehuriwa.